Hili ni soko la wazi ambapo kuna wauzaji ambao wanauza matunda mbalimbali kama vile nanasi, machungwa, paipai na machungwa mengine. Kuna pia wanunuzi ambao wamejihami na vikapu huku wakinunua. Inaonekana shughuli ya uuzaji imenoga.